Naona magari mapya ambayo bado haijasajilishwa na serikali yakibebwa na gari kubwa kumanisha kwamba, haya ni magari ya soko ambayo yanataka kuuzwa ama yameagizwa kutoka nchi za nje.

Naona gari jipya ya aina ya Toyota Land cruiser TX iliyoegezwa karibu na nyumba fulani

Hili ni duka la kuuza maziwa, tayari naona mteja akihudumiwa labda ananunua bidhaa kama vile baketi ya maziwa.

Hili ni gari ya watu kumi hadi kumi na nne ambayo imeegeshwa kwenye barabara. Gari hili ni la Toyota lenye sajili KCN 709.

Naona gari jipya iliyoegeshwa kwenye chumba, ambayo wateja huja kuona na kuchagua magari yao. Gari hili ninakaa kama lile la Toyota Harrier ama ni gari ingine. Gari hii ni nyeupe.

Hili ni bango ambalo linaeleza kuhusu bima ya magari ya motor insuarance ambayo inaeleza wateja wake jinsi ya kupata bima hii na umuhimu wa kuwa na bima hii

Naona bidhaa nyingi kwenye soko kama vile nyanya, vitunguu na viazi vilivyowekwa kwa madhumuni ya kuuzwa kwa wateja wanaotaka kutumia bidhaa hizi katika nyumba na upishi.

Naona duka ambalo linauza vitu mbalimbali vitu vya maziwa pamoja na maji. Duka hili ni duka la mtu wa chini ambayo kila mtu anaweza kuifungua ili kujipa mahitaji ya kila siku.

Naona picha ya shilingi ya kenya, noti wenye mchoro wa rais wa kwanza wa taifa la kenya, noti hii ilianzishwa na rais wa tatu wa nchi, rais Mwai Kibaki.

Hili ni duka la mpesa, ambayo ni kampuni inayomilikiwa na safaricom, imesaidia wananchi wa Kenya kutuma na kupokea pesa zao kieletroniki. Duka hili pia linauza bidhaa nyingine kama vile sabuni, kiberiti na vinginewe.

Hiki ni cheti ya serikali yetu ya kukusanya ushuru ambayo kila mtu anafaa kuwa nayo, ili kuisaidia serikali kufanya miradi mbalimbali.

Naona mtu ambaye ameshikilia noti ya elfu moja ya kenya noti hii ni noti ambayo ilikuja hivi karibuni wakati wa serikali ya rais uhuru kenyatta na naibu wake William ruto

Haya ni magari ambayo yameegezwa tayari kwa kufanyiwa biashara kununua ama kutembeza. Magari haya ni kama vile Mercedes na magari mengine ya Toyota.

Naona matwana mbalimbali ya watu kumi hadi kumi na moja pamoja na gari mbalimbali vilivyoegezwa kwenye shamba.

Haya ni magari mapya bado hayajasajiliwa kumaanisha kwamba yapo kwenye maeneo ya kuuzwa tayari kwa wateja mbalimbali ambao wangependa kupata huduma za gari.

Hawa ni wachuuzi wa nguo za mitumba kwenye soko. Wateja wamefurika Ili kununua bidhaa mbali mbali kama nguo, leso kwenye Soko hili. Soko hili ni huru.

Hili ni duka la Mpesa, la kutuma na kupokea pesa pamoja na bidhaa fulani kama vile za nyumba ikiwemo sabuni, viberiti, ngano na aina kadha wa kadha.

Naona magurudumu ya gari yakioshwa na sabuni na maji kunyunyiziwa kuashiria kwamba hili ni eneo la ku

Naona wachuuzi mbalimbali na wateja wakiwa wametangamana kwenye eneo ambalo linakaa soko, yenye bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, viazi, avocado na mapera.

Hili ni duka la maziwa ya Mt. Kenya ambapo wateja huuenda kupata pakiti ya maziwa, kununua ama kupata usadizi wowote kulingana na maziwa.

Hili ni duka la mpesa pamoja na vitu vingine kama vile mchele ,soda na unga mbali mbali , mtu huyu amefungua biashara ili aweze kujikimu kimaisha.

Naona maduka mbali mbali ya mpesa, na magari mengi aina ya tuktuk na magari ya kawaida, kule pia naona bidhaa mbali mbali za soko na matunda kama vile parachichi, maembe, na tikiti maji.

Hili ni matwana ya usafiri wa watu wengi gari hili ni la kampuni la Toyota ambayo imeegeshwa kuonyesha kwamba imekuwa inasafishwa ama imeegeshwa tu.

Hili ni bango ambayo linaeleza kuhusu bima rahisi ya magari ambayo unaeza kupata kwa wateja wa pikipiki.

Hili ni gari mpya aina ya Toyota Landcruiser ambayo imeegezwa kwenye chumba cha kuuza magari. Ninaona chumba hiki ni chumba mpya ya kuuza magari.

Naona magari mapya kwenye maeneo ya kuuza kama vile naona gari ya ferari na magari mengine kuonesha kwamba yapo kwa wateja ambao wanataka kuyanunua.

Hii ni noti ya Kenya, elfu moja ina mchoro wa nyumba kubwa Kenya inayoitwa KICC pia na mchoro wa rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya mzee Jomo Kenyatta.

Hili ni eneo la buchari pa kuuza nyama za ng'ombe ama ya mbuzi. Nyama hii ilioko kwenye kabati hii ni nyama ya ng'ombe ambao watu wanaweza kuja kununua na mtu huyu wa duka hili la buchari anaweza kupata lishe yake kila siku.

Naona magari yaliyoegeshwa kwenye uwanja, magari haya ni sampuli tofauti tofauti kutoka kampuni ya Isuzu, Toyota na vinginevyo.

Naona mtu ambaye ameshikilia simu yake yenye nakili ya mtandao wa Mpesa, ambayo husaidia wakenya kutuma pesa ama kupata pesa kupitia njia ya kielectroniki, kwa gharama ya chini.

Naona duka la Mpesa enye huduma ya kutoa na kutuma pesa, pia ni duka la kuuza soda mbalimbali, naona giraffe , naona mtu ambaye ameketi na mtu ambaye anasukuma baiskeli.

Naona magari mapya kwenye picha ambayo yameegeshwa tayari kwa kuziuza ama kusafirishwa yaende nchi zingine. Magari haya ni mpya mno.

Hii ni soko ya bidhaa za shamba kama vile: nyanya vitunguu, maembe, ndizi, naona wateja wamefurika pomoni kununua bidhaa za nyumba kama zile za kupikia na mbalimbali.

Naona mtu ambaye ameshikilia noti za Kenya, za hamsini na mia mbili pamoja kuna sarafu kwenye dawati hili kuonyesha kwamba hili ni benki ama kituo cha kupeana pesa.

Naona bidhaa mingi za shamba, kama vile viazi mahindi, karoti, nyanya, ndizi na matunda mingi, eneo hili ni eneo la soko wanapouzwa bidhaa za shamba na vitu vingenevyo.

Naona nguo za mitumba ambayo zimewekwa kwenye soko tayari kuuziwa kwa wateja na wanunuzi mbalimbali. Kuna leso vijitambaa na nguo aina aina.

Hizi ni viatu vya aina tafauti tafauti na sampuli aina aina, vinavyouzwa kila mmoja ikiwa na bei yake.

Huku ni eneo la biashara naona duka mbali mbali, ya watu wa salon na watu wa kususiwa naona wateja mbali mbali ambao wameketi tayari kusukwa nywele zao.

Naoana mtu ambaye ameanika sanaa yake kwenye soko. Vitu hizi ni vipuli ambayo ni vya kimasaai na tamaduni mbali mbali ya kujipodoa na kujipamba ili kuleta urembo.

Naona mtu ameshikilia noti za elfu moja na noti ya mia tano. Noti hizi ni zile za kitambo wakati wa serikali ya Mwai Kibaki, lakini zilifutiliwa mbali na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta.

Naona mtu ambaye ameshikilia simu kumanisha kwamba anapata huduma ya safaricom ama mpesa.

Naona magari mapya yaliyoegezwa kwenye barabara kuashiria kwamba magari haya yako kwenya biashara ya kuuzwa ama kubadilishwa

Gari hili ni gari la kibinafsi ambayo hutumika kubeba magari ya kampuni mapya ama ambayo yameagizwa kutoka nchi za nje. Magari haya yanauzwa kulingana bei.

Naona magurudumu mapya ya magari iliyoekwa pamoja kuashiria kwamba magurudumu haya yanapigwa bei ili iwafikie wateja ambao wana magari na wanataka kuzinunua.

Naona aina mingi za bidhaa vikiwemo nyanya, viazi vitamu, karoti, vitunguu, pilipili vilivyowekwa kwenye kreti mbalimbali kuashiria kwamba hii ni soko.

Naona mtu ambaye anaweka mafuta gari yake kwa ishara ya kwamba mtu huyu yupo tayari kusafiri. Gari hili ni aina ya Range Rover na ni jeupe.

Naona magari mengi yaliyoegezwa hii iliyoko karibu ni Toyota Vits. na magari mengine yakiwa Toyota Hilux. Pembeni pale kuna watu waliokusanyika, kumaanisha ya kwamba kuna mkutano unaoendelea.

Duka hili ni duka la M-Pesa ya kutuma na kutoa pesa pamoja na duka la bidhaa za nyumba kama vile viberiti, ngano, unga na vitu vingine tofauti tofauti.

Naona mtu ambaye ameshikilia noti za elfu moja ya kitambo pamoja na rununu aina ya nokia. Noti hii inamchoro wa picha ya rais wa kwanza wa taifa ya kenya.

Naona mtu anayepokezwa kifunguo cha gari kuashiria kwamba mtu huyu anatuzwa au anakabidhiwa gari ambalo amelinunua.

Hizi ni sarafu za shilingi kumi na ile ya shilingi ishirini, ni za Kenya. Sarafu hizi ina michoro ya rais wa nne wa Kenya, na rais wa tatu wa Kenya, Mwai Kibaki.

Naona mtu mmoja akimpokeza mtu mwingine noti za elfu moja ya Kenya, hizi ni noti ambazo zilitubiliwa mbali wakati wa serikali ya mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta.

Naona mtu kwenye soko ambaye ameanika malapalapa ya kimasai ama ya kitamaduni ambayo watu huweza kuvaa ama kutembea nazo na anaweza kupata lishe yake kila siku.

Naona magari ya kifahari aina ya Mercedes yenye bei ghali muno yakiwa yameegezwa kwenye barabara ama pahali patulivu.

Naona wahudumu wa soko , kina mama pamoja na wateja . Kwenye soko hii naona pili pili hoho, nyanya, vitunguu, karoti, viazi, pamoja na bidhaa zingine chungu nzima

Hii ni picha inayoonyesha bima fulani, ya comfort , ambayo unaweza kupata kwa kubonyeza ama kusaka katika rununu yako ama simu yako.

Naona wateja mbali mbali wakihudumiwa kwenye eneo ambalo nakisia kwamba, ni duka la safaricom pamoja na mpesa inayomilikiwa na safaricom, Wateja hawa wanahudumiwa kwa kupata huduma za mpesa.

Naona matwana yenye sajili KBK 963V iliyoegezwa katika mji wa Nairobi, nyuma yake naona nyumba ya Hilton, hoteli ya kitambo ya Kenya.

naona matunda tofauti tofauti kama vile maembe, ndizi na pia naona mhogo ambayo inaashiria kwamba huku ni soko. Wanabiashara wanauza matunda haya pia na kulipa

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, noti ambayo umeanzishwa upya na serikali ya jubilee, rais Uhuru Kenyatta akiwa anaongoza taifa.

Naona mtu aliyeshikilia noti za elfu moja, mia tano na mia. Naona pia kifaa cha kulipa umeme imewekwa kwenye sakafu. Noti hizi ni noti za kenya.

Kuna mkusanyiko wa magari aina ya Mercedes pahali ambapo anauzwa kuashiria kwamba huku biashara ya ununuzi wa magari inaendelea.

Naona noti za elfu moja zilizo mpya kwenye mkono wa mtu, noti hizi zinaashiria kwamba zimetoka kwenye benki kwa sababu ni mpya mno.

Mhudumu huyu ni mwanabiashara wa maziwa ambayo anapima maziwa kupitia njia ya kielektoniki ambayo unaweza kulipa pesa labda shilingi thelathini na kupata maziwa kulingana na ile ambayo umeituma.

Naona mgomba wa ndizi , moja bichi na ingine yameiva pamoja pia naona vitunguu , nyanya na pilipili hoho , kuashiria kwamba hili ni eneo la soko vitu hivi vinauzwa.

Naona mtu ambaye ameshikilia noti za elfu moja kwenye mikono yake, noti hizi ina picha aya rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya. Lakini noti hizi ni za kitambo na zilitupiliwa mbali.

Naona magari mapya yaliyoegeshwa kwenye chumba kuashiria kwamba magari haya yanauzwa ama yamewekwa ili kuona na kuzichagua pale ambapo umezipenda au pahali ambapo unataka kuzipeleka.

Mnunuzi wagari anapokelewa kifunguo cha gari, ambayo nafikiria kwamba amemaliza kuinunua, mtu huyu anapokezewa, kifunguo hiki kuashiria kwamba ni chake.

Duka hili kama lile lingine ni moja wapo ya uchumi ambayo mwananchi anaweza kuanzisha ambayo pia anaweza kuilisha familia yake nayo kwa kuuza bidhaa tofauti tofauti.

Sekta hii ya kutengeneza magari kama vile iliyoko huko Mombasa imekuwa kitega uchumi wa serikali ambayo imekuwa inalipa ushuru. Na ushuru hii imekuwa inatumika katika kujenga taifa.

Nona noti mingi za elfu moja ya kenya noti hizi ni zile zilizo letwa juzi na serekali ya rais uhuru kenyatta.

Biashara ya kuuza maziwa ni biashara ambayo inawezanoga sana. Mtu huyu anapima maziwa na kuiuza.

Naona magari mingi mapya kwenye chumba iliyoegeshwa. Chumba hili ni lile la kuuza na kununua magari. Watu hawa wamepanga foleni kwenye vituo vya kupata usaidizi wa kununua na kuuza magari haya.

Gari hili ni aina ya nissan ,ambayo hubeba watu takriban kumi hadi kumi na wanne, kulingana na bili ambapo muhudumu ule wa matatu anataka kufanya.

Duka hili ni lile duka la kawaida la mwananchi wa chini ambayo humuezesha kuyauza bidhaa mbali mbali na kuweza kuilisha familia yake katika nchi hii ya Kenya. Pia nimeona kwamba ina huduma ya m-pesa, ya kutuma na kutoa pesa.

Kwenye soko hii naona bidhaa mbalimbali kama vile mananasi na viungo mbalimbali vya upishi . Pia naona avokado na mahindi ambayo inaashiria kwamba kuna biashara inaendelea

Naona ndoo zilizoekwa viazi, viazi tamu na mihogo kadha wa kadha zilizopangwa kwenye mfuatilio wa namna moja.

Huyu ni mchuuzi wa vipuli na aina tofauti tofauti ya sanaa kwenye duka lake akiwa amepanga aina tofauti tofauti ya sanaa yake.

Hiki ni kituo cha pesa ambayo unaweza kutuma ama kupata pesa pahali popote duniani kwa kutuma ama kupata.

noti hizi ni za kenya ya elfu moja, kwenye picha hii ni yule rais wakwanza wa jamhuri ya Kenya lakini noti hizi zimekwisha tupilia mbali na noti mpya zimewasili.

Naona kina mama wameanika bidhaa zao katika soko, haswa hao ni kina mama wa kiarabu ama wa kiislamu ambao wamevaa hijabu na wengine wamefunga leso wakiuza bidhaa kama vile viazi, mahindi na ndizi.

Naona hiki ni soko ambayo bidhaa mbalimbali kama vile viazi, karoti, kabichi na ndizi zinauzwa kwa wateja ambao wamekuja kufanya shughuli za ununuzi.

naona bodaboda mbele ya duka la mpesa pia naona vibuyu vya maji ambayo nazingizia kuwa vina uzwa.

Kujengwa kwa soko kumenufaisha mwananchi wa kawaida hasaa kina mama kujitengemea kiuchumi pia na kufanya serekali kusanya ushuru ambayo hutumia katika kufanya miradi tofauti tofauti.

Naona umati wa watu ambao wamejikusanya. Wengine wameketi, wengine wakisimama labda kwa kusudi la sherehe ama utangamano fulani.

Naona duka lililo na huduma za M-Pesa pamoja na kreti za soda. Naona mhudumu akimhudumia mteja wake.

Magari haya ni magari ya kifahari, aina moja ambayo nimeona ni gari aina ya Mercedes ambayo ni ya pesa ghali sana, inaashiria kwamba magari haya yanauzwa.

Naona malapalapa ya kimaasai yaliyewekwa kwenye soko kuwashiria hii ni eneo la soko, malapalapa haya yanauzwa na vilevile yanaweza kuajiri watu wengi na kuwapa lishe familia yao.

Naona mkusanyiko wa ndizi zilizo iva, ambazo zimewekwa na kuanikwa juu ya gunia, kando yake kuna kreti ya mayai.